Bidhaa za watoto zimepangwa kwa uzuri ukutani na kwenye reki , kuna nguo na viatu vya rangi mbalimbali vikiwemo nguo za marinda. Mavazi ya wasichana na viatu vya kupendeza vimeonyeshwa tayari kwa kuuzwa.

Rafu zimejaa sidiria na chupi zenye rangi tofauti. Sidiria za maua na chupi za kawaida zimepangwa kwa wingi. Nguo za ndani zimetundikwa zikiwa tayari kwa kununuliwa.

Nguo mbalimbali za mtumba zimepangwa vizuri ndani ya duka lenye mwanga wa kutosha. Kati ya nguo hizo, kuna mashati ya rangi tofauti, baadhi yakiwa na miraba na koti la kijeshi zenye rangi za kuficha. Mpangilio huu unaashiria kuwa ni duka la nguo za mitumba au la kuuza nguo zilizotumika.

Duka la Safari lina madirisha makubwa likionyesha mavazi ndani. Nguo nyingi zimetundikwa kwenye rack zikionyesha mitindo tofauti. Mannequins zimevalishwa nguo zikionyesha jinsi zitakavyoonekana zikivaliwa.

Duka la nguo linaonyesa bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri. Mashati yaliyofungashwa yamerundika kwenye meza katikati. Kwenye rafu na reki nguo mbalimbali zimetundikwa na kuonyeshwa kwa wateja.

Duka la nguo linaonyesha nguo mbalimbali, viatu na vifaa. Rafu zimepangwa vizuri na taa zinawaka. Nguo zimetundikwa na kuwekwa kwa usawa.

Duka la nguo linaaonyesha mashati na suruali zilizopangwa kwenye rafu. Bidhaa za chapa ya Polo zimetandikwa wazi. Nguo nyingi zimepangwa vizuri. Hili ni duka la nguo za wanaume.

Hii ni duka la nguo lililo pangwa vizuri likionyesha aina mbali mbali za mavazi. Nguo zimepangwa kwenye rafu na kwenye mabango. Kuna mimea ya ndani inayoongeza uzuri wa duka.

Duka la nguo limejaa nguo zilizopangwa vizuri kwenye reki ndefu. Nguo za aina mbalimbali ikiwemo mashati ya miraba na suruali zimewekwa kwa ajili ya wateja. Njia kati ya reki ina ruhusu wateja kutembea na kuchagua nguo.

Duka la bagi linaonyesha mikoba mbalimbali, mikoba ya wanawake imepangwa kwenye rafu. Rangi ya mitindo tofauti ya mikoba inaonekana zikionyesha chaguo mbalimbali.

Duka la nguo linaonyesha mavazi mengi yaliyopangwa vizuri. Nguo zimetundikwa kwenye reki na pia kuwekwa zikiwa zimekunjwa kwenye rafu. Rangi mbalimbali za nguo zinaonekana zikionyesha mitindo tofauti.

Duka la nguo limejaa nguo zenye rangi mbali mbali, zikiwemo magowni na suruali. Nguo zimetundikwa kwenye hanger za chuma rafu nyingi zimejaa bidhaa zikionyesha wingi wa chaguo, mwanga mkali unamulika eneo hilo.

Duka la nguo linaonyesha mavazi yenye rangi nyingi. Nguo nyingi zinatundikwa kwenye rack zikionyesha mitindo tofauti. Bango la offer linatumika kuwavutia wateja.

Duka la nguo limejaa shati za wanaume zilizofungashwa. Zimewekwa kwenye rafu na kutundikwa, zikionyesha rangi na mitindo mbalimbali .Pia Kuna suti zilizotundikwa nyuma ya rafu.

Watu wengi wamekusanyika ndani ya duka wakitafuta nguo. Nguo zimetundikwa kwenye rafu na zingine zimepangwa kwenye meza. Rangi mbali mbali za nguo zinaonekana hii ni duka la nguo lenye shughuli nyingi.

Rafu ndefu zimejaa buti za aina mbalimbali. Zimepangwa kwa utaratibu, zikionyesha mitindo na rangi tofauti. Inaoekana kama duka la viatu.

Duka la nguo linaonyesha mashati ya wanaume yaliyopangwa vizuri kwenye reki na rafu. Bango la fifty percent linaonekana, likionyesha kuna punguzo la bei. Hii inaashiria duka la rejareja la mavazi, labda likiuza mashati kwa punguzo.

Viatu vingi vya aina mbali mbali vikiwemo sapatu na dala vimeonyeshwa. Viatu vya watoto na vya kike, vimetundikwa kwenye reki, vikionyesha rangi tofauti. Hii inaonekana kama sehemu ya duka kubwa la viatu.

Bajeti nyeupe, na pochi nyeusi, zimepangwa kwenye meza. Bidhaa hizi zimetundikwa, na kuwekwa kwa uzuri. Inaonekana kama sehemu ya duka la kuuza mikoba, na vifaa vingine.

Duka la nguo limejaa bidhaa mbali mbali zikiwemo nguo na mikoba. Nguo zimetundikwa kwa kuwekwa zikiwa zimekunjwa. Mikoba imepangwa kwenye rafu na meza.

Duka la viatu linaonyesha viatu vingi vilivyopangwa kwenye rafu ndefu. Kila rafu imejaa viatu vya ukubwa na mitindo tofauti. Sakafu ya duka ni safi. Hii ni duka la viatu.

Duka la nguo linaonyesha mavazi mbalimbali yaliyopangwa kwenye reki na rafu. Nguo za rangi angavu, ikiwemo gauni la njano lenye maua, zimetundikwa mbele. Hii inaashiria duka la rejareja la mavazi ,labda likiuza nguo za wanawake.

Duka la viatu linaonyesha viatu mbali mbali vilivyopangwa kwenye rafu. Viatu vya watoto na vya watu wazima vimeonyeshwa. Sakafu ya duka ni safi.

Duka la mitindo linaonyesha mikopa, skafu na vitu vilivyo pangwa vizuri. Mikoba yenye rangi tofauti imetundikwa na kuwekwa kwanye rafu. Skafu za hariri na vitu vingine vya kifahari pia vimepangwa.

Duka kubwa la nguo linaonyesha bidhaa nyingi. Racks zimejaa nguo za aina mbali mbali zikiwemo jeans na mashati. Ishara nyekundu inaonyesha sehemu ya nguo za watoto.

Duka la nguo linaonyesha mavazi mbali mbali yaliopangwa kwenye rafu na meza. Kuna tangazo la up to 40% selected items juu likionyesha kuna punguzo la bei. Nguo nyingi niza jeans na mashati zikionyesha duka la mitindo.

Duka la nguo linaonyesha mannequins zilizovalia nguo maridadi. Bango la MANIX Clothing Store, limewekwa juu ya mlango. Majina ya chapa marefu, yameorodheshwa kwenye bango la wima.

Wateja wanatembea ndani ya duka la kisasa la nguo. Rafu zimejaa nguo zilizopangwa vizuri, na chapa ya max inaonekana wazi mlangoni. Hali hii inaashiria mazingira ya ununuzi.

Duka la nguo linaonyesha suti za wanaume na mashati yaliyopangwa vizuri. Mannequins zimevalia suti maridadi. Bango kubwa lenye sura ya mwanaume linaonekana kwa nyuma. Hii ni sehemu ya duka la mavazi ya wanaume.

Kuna duka la nguo lenye bidhaa za kiafrika zilizopambwa. Mbele kuna boksi lenye matangazo likionyesha labda ni kwa ajili ya ofa. Wanawake wawili wanaonekana wakihudumiwa au wakichagua nguo.

Duka la nguo limejawa na nguo mbalimbali zilizotundikwa kwenye reki. Taa nyingi zimewekwa kwenye dari zikitoa mwanga mzuri. Mavazi ya rangi tofauti yamepangwa kwa utaratibu yakionyesha bidhaa mbalimbali zinazouzwa.

Duka la nguo linaonyesha mavazi na viatu vya wanaume vilivyo pangwa vizuri. Nguo zenye picha za fuvu zimetundikwa kwenye rafu huku koti jekundu likivutia macho. Viatu vimepangwa kwenye meza na rafu zingine zikionyesha duka la kisasa la mitindo.

Duka la nguo limejaa bidhaa mbalimbali, zikiwemo nguo za watoto na watu wazima. Koti la mtoto la rangi ya waridi limetundikwa kwenye stendi katikati ya duka. Nguo nyingi zimewekwa kwenye rafu na stendi zikionyesha duka kubwa la rejareja.

Maji yanatoka kwa nguvu kutoka kwenye bomba yakigonga tairi la gari. Tairi mbili zimepangwa kwenye sakafu ya zege. Mazingira yanaonekana kuwa sehemu ya kusafisha magari.

Gari jeupe la Subaru forester limeegeshwa kwenye barabara ya lami, nyuma yake kuna uzio mweusi wa chuma na jengo, hali ya hewa inaonekana kuwa na jua ikionyesha mazingira ya nje.

Gari jekundu limeegeshwa kwenye eneo la lami likionyesha namba ya usajili. Nyuma yake kuna uzio wa chuma na jengo lililojengwa kwa matofali. Anga la wazi linaonyesha mazingira ya nje.

Gari jeusi la kifahari limesimama ndani ya chumba cha maonyesho ya magari. Magari mengine meupe na meusi yameonekana yakiwa yamepaki. Mwanga mkali unamulika kutoka juu ukiangaza magari.

Mwanamke anatabasamu akiwa ameketi kwenye kiti cha udereva cha gari. Mwanaume anaonekana akizugumza naye, akisimama nje ya gari. Wote wanaonekana kufurahia mazingira hayo. Gari ni jipya.

Mikono miwili inapeana, ikiashiria makubaliano au biashara. Ufunguo wa gari umeshikiliwa na mmoja wa watu. Gari jeupe linaonekana kwa nyuma. Mandhari inaonyesha shughuli ya biashara.

Gari jeupe lenye milia ya kijani na machungwa limeegeshwa kwenye eneo la nyasi. Mistari ya kijani na machungwa inaonekana kwenye sehemu ya chini ya gari ikionyesha nembo. Hali hii inaweza kuashiria huduma ya usafiri au biashara.

Magari mawili, moja mweusi na jingine jeupe yameegeshwa mbele ya jengo lenye ishara ya Hyundai . Hii inaashiria kuwa magari haya huenda yanauzwa au kuonyeshwa kwenye duka hilo.

Gari ndogo la abiria aina ya van limeegeshwa kwenye eneo lenye changarawe likiwa na rangi ya fedha. Gari linaonekana liko katika hali nzuri. Nyuma yake kuna miti na anga la bluu, kuashiria ni nje.

Mwanamme anasafisha gari jekundu labda akiandaa kwa ajili ya ukarabati au uchoraji. Gari linaonekana kuwa katika hatua za marekebisho kwani baadhi ya milango na viti havipo. Shughuli hii inaashiria kazi ya matengenezo ya gari pengine katika karakana ya wazi.

Magari mawili, moja la abiria na tuktuk yameegeshwa kwenye eneo la kijani. Watu wamekusanyika karibu na magari hayo wakionyesha ishara za mshangao. Hali hii inaonyesha ajali ya barabara.

Uwanja mkubwa umejawa na magari mapya yaliyopangwa kwa safu. Watu watatu wanaonekana wakizungumza karibu na magari, labda wakiangalia magari ya kununua. Hali hii inaashiria uuzaji wa magari mapya.

Van nyeupe imepaki chini ya muundo wa kisasa. Majengo ya kipekee yamezunguka eneo hilo. Miti michache inaonekana kwa umbali.

Gari dogo jeupe aina ya van limesimama barabarani usiku. Taa za gari zinaonekana zikiwaka, zikiangazia mandhari ya jengo refu lililo nyuma. Milango imefunguliwa, ikionyesha labda abiria wanashuka au kupanda.

Gari la manjano aina ya Ford Capri limesimama kwenye nyasi. Lina kofia nyeusi na mistari ya rangi nyeusi pembeni. Ukuta wa matofali unaonekana kwa nyuma.

Mwanaume mwenye ndefu na masharubu anatazama gari jeusi. Amevaa koti jeusi na shati jeupe. Mkono wake imewekwa kwa upole kwenye taa ya nyuma ya gari. Anaonekana kutafakari au kuchunguza gari kwa karibu.

Gari ya fedha aina ya Mitsubishi pajero, limesimama kwenye maegesho. Bumper yake ya mbele , inachuma inayong'aa ikionyesha uimara. Magurudumu makubwa yanaonekana yakionyesha uwezo wa kusafiri barabarani.

Gari dogo jeupe aina ya vani limeegeshwa barabarani na mlango wake wa kando umefunguka. Nyuma kuna majengo yenye kuta nyekundu na kijani yakionesha mazingira ya mjini. Hii inaonekana kuwa eneo yenye shughuli nyingi.

Gari jeusi ya Toyota Landcruiser limeegeshwa kando ya barabara yenye udongo likiwa na rack ya mizigo juu na gurudumu la akiba nyuma. Linaonekana tayari kwa safari. Anga la bluu na miti ya kijani huonekana nyuma kuashiria mazingira ya nje.

Magari meupe matatu yamepaki karibu na jengo. Mbele ya magari, kuna mstari wa njano barabarani. Mandhari ya jengo la kisasa, inaonekana kwa mbali.

Wanaume wawili na mwanamke mmoja wamekaa kwenye meza ya mkutano. Mmoja wao akionyesha funguo za gari. Mwanamke anaangalia kwa furaha na magari yanaonekana nyuma. Hali hii inaashiria makubaliano ya biashara au ununuzi wa gari.

Gari jeupe la kisasa limeegeshwa barabarani likionyesha muundo wake wa mbele taa zake za kuongozea zinaonekana zikiwaka rangi ya machungwa zikionyesha ni wakati wa mchana au jioni. Hii inaashiria gari jipya au lililo tunzwa vizuri likisubiri safari.

Magari kadhaa yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi na miti mirefu inaonekana nyuma. Anga la wazi linaashiria hali ya hewa nzuri. Inaonekana kama tukio la nje au maegesho ya gari.

Lori kubwa la kusagirisha magari lenye rangi ya machungwa, linaendeshwa barabarani. Magari kadhaa ya abiria yamepakizwa juu yake yakielekea kwingine. Hali hii unaonekana kama mchakato wa usafirishaji wa magari mapya.

Gari dogo la abiria jeupe limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Nyuma yake kuna jengo la shamba na anga lina mawingu meupe. Hali hii inaweza kuashiria usafiri wa vijijini.

Magari kadhaa yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Gari jeupe, jeusi na buluu yamesimama wazi. Miti imezunguka eneo hilo na anga ni safi.

Gari jeupe aina ya Honda Insight, limesimama barabarani. Namba ya usajili KCM 709 K inaonekana wazi mbele. Mandhari ya nyuma inaonekana kua na mimea.

Maonyesho makubwa ya magari yanaonyesha magari mbalimbali yakiwemo SUV ya bluu mbele. Wateja na wafanyakazi wanaonekana wakitembea na kuzungumza ndani ya jengo. Hii inaashiria duka la magari labda likiuza magari mapya au yaliyotumika.

Gari ndogo jeupe aina ya hiace limesimama kwenye eneo la wazi. Mbingu inaonekana ikiwa na mawingu meupe juu. Miti na nguzo za umeme zinajitokeza kwa mbali.

Gari la kijani la zamani limeegeshwa kwenye barabara likionyesha likiwa na namba za usajili KEB, tisa, saba, nne. Lina sehemu ya mizigo iliyo wazi nyuma na viti vya mbele, hii ina ashiria gari la Landrover Series labda lililo tumika zamani.

Gari jeupe la michezo limeegeshwa mbele ya mlango wa huduma wa jengo. Maneno Service na Approach slowly Auto Door yanaonekana wazi kwenye mlango hii inaashiria eneo la huduma ya gari .

Gari jeupe aina ya honda insight, limeegeshwa nje, Bamba la nambari la gari , linaonekana wazi . likionyesha KCM 709K.

Kiwanda chenye mabasi kimepangwa ndani ya jengo kubwa. Mabasi mengi ya rangi ya chungwa huku moja ikiwa jeupe, yanatoa taswira ya mchakato wa utengenezaji wa magari.

Soko lenye shughuli nyingi linaonekana likiwa limejaa watu wengi na bidhaa mbalimbali. Vibanda vingi vyenye mwavuli vimepangwa vikionyesha aina mbalimbali za bidhaa. Hii inaashiria soko la wazi lenye biashara nyingi.

Mkulima ameinama akichagua nyanya nyekundu zilizopangwa kwenye makreti ya mbao. Makreti mingi ya nyanya yamejaa kwenye soko. Watu wengine wanaonekana wakisimama kwa nyuma.

Soko limejaa mboga na matunda mbalimbali yaliyopangwa. Vitunguu vyeusi vimetundikwa na nyanya zimepangwa kwenye masanduku. Hali hii inaashiria duka la mazao mapya.

Vifurishi vingi vya nguo zilizotumika vimepangwa. Kila kifurishi kimefungwa kwa kamba nyeusi na kuonekana kuwa kimefunikwa kwa plastiki. Huu unaweza kuwa uhifadhi wa nguo za mitumba zilizobanwa kwa ajili ya usafirishaji wa uuzaji.

Soko la wazi limejaa mboga na matunda yaliyopangwa kwenye makreti na ndoo. Tango nyingi za kijani zimerundikana mbele huku nyanya na viazi vikiwa vimepangwa nyuma. Hii inaonyesha wingi wa bidhaa mpya zinazo uzwa sokoni.

Soko la nje linaonyesha machafuko na wingi wa bidhaa. Nyanya nyekundu na matunda mengine, yamepangwa chini. Sanduku la mbao limezingirwa na takataka.

Meza imejaa vitu na shanga za rangi nyingi zikionesha bidhaa mbalimbali za kuuza. Mkufu na bangili nyingi zimepangwa kwa wingi zikiwavutia wateja. Hii inaonekana kama soko la wazi au duka la zawadi.

Masoko yenye shughuli nyingi yamejaa bidhaa. Wafanyibiashara wanauza mazao na vitu vingine. Ngazi na vizuizi vya chumba vipo vikionyesha jengo la ghorofa.

Bidhaa za nyama zimewekwa kwenye kaunta ya glasi dukani. Nyama iliyosagwa na vipande vingine vinaonekana, na wafanyakazi wako nyuma. Hali hii inaashiria duka la nyama.

Eneo kubwa linaonekana soko au makazi ya muda, lenye vibanda vingi tupu. Vifaa vingine, vimetandikwa kwenye meza, au vitanda vya mbao. Hii inaashiria nafasi ilioandaliwa kwa ajili ya shughuli kubwa, labda soko, au kituo cha dharura.

Jedwali kubwa limefunikwa na kitambaa cha bluu likiwa limejaa viatu vya kila aina , viatu vimepangwa kwa wingi vikionyesha matumizi mbalimbali, hali hii inaweza kuashiria soko la viatu vya mitumba.

Soko la bidhaa mbalimbali limefurika wauzaji, vyombo vya plastiki, vikombe na vifaa vya jikoni vimejaa. Kuna pia vifaa vya kusafisha na mapambo ya nyumbani. Mandhari ya jumla inaonyesha shughuli nyingi za biashara.

Vikapu vidogo vingi vimepangwa kwa pamoja vikionyesha rangi na muundo mbalimbali. Baadhi vimetengenezwa kwa nyuzi asili huku vingine vikiwa na michirizi ya rangi angavu. Vikapu hivi vinaweza kuwa bidhaa za mikono zinazouzwa sokoni au kwenye duka la ufundi.

Duka la nyama linaonyesha sehemu mbali mbali za nyama zilizopangwa kwenye friji kubwa. Mifupa na nyama nyingine zimetundikwa juu. Mwanga mkali unamulika bidhaa zikionyesha uzuri wa nyama.

Hifadhi kubwa imejaa ndizi nyingi zilizopangwa kwenye makreti ya mbao. Ndizi za njano zimepangwa kwa wingi zikiashiria mavuno mengi. Chumba kinaonekana kuwa mahali pa kuhifadhi matunda.

Soko la kisasa la kikuyu linaongoza kwa biashara. Bidhaa mbali mbali zimepangwa kwa ajili ya wateja. Watu wanapita na kununua bidhaa. Mabango makubwa yenye picha yanaonekana.

Soko lenye shughuli nyingi linaonyesha watu wengi wakiuza na kununua bidhaa. Eneo la soko linaonekana kuwa na matope na mvua uku miavuli ikitumika kujikinga na hali ya hewa.

Soko kubwa linaonyesha bidha nyingi za mboga. Karoti na mboga nyingine zimepangwa kwa wingi. Watu wanatembea katikati ya soko.

Duka la vitu linaonyesha viatu vingi vilivyopangwa kwenye rafu na chini. Duka zina rangi ya zambarau na zinaandika darling. Mwanaume anaonekana akitembea karibu na viatu vilivyopangwa, labda akivinjari.

Soko la wazi linaonyesha bidhaa nyingi zilizopangwa. Vinyago na sanamu za wanyama zimepangwa kwa wingi. Nguo na viatu vingi vya sanaa pia vimetundikwa.

soko la mazao linaonyesha milima ya nyanya nyekundu, na pilipili hoho ya kijani. Karoti nyingi pia zimepangwa kwa wingi. Mauzo yanaendelea na muuzaji anaonekana nyuma.

Store ya matunda imejaa matunda mbalimbali, yakiwemo ndizi zilizoning’inia. Matunda yamewekwa vizuri kwenye vikapu na masanduku, yakionyesha uvan mpana wa bidhaa zinazopatikana.

Soko lenye shughuli nyingi linaonyesha wachuuzi wakiuza mazao mbali mbali. Vitunguu na mboga nyingine zimepangwa ardhini na kwenye magunia. Nyuma kuna jengo refu la ghorofa likionyesha mazingira ya mjini.

Bidhaa mbalimbali za mboga zimepangwa kwa wingi, zikiwemo vikili na mimea mwingine. Kila aina ya mboga imepangwa vizuri. Rangi angavu za bidhaa zinaonekana.

Soko limejaa mboga na matunda mbalimbali. Nyanya nyekundu, pilipili hoho za manjano na kijani, na vitunguu zimepangwa vizuri. Bidhaa nyingine za bustani pia zimeonekana, zikionyesha wingi wa mavuno.

Jengo refu la ghorofa linaonekana likiwa limejengwa kwa mtindo wa kisasa. Linasimama chini ya anga safi la bluu lenye mawingu meupe. Miti na vichaka vilivyopandwa vizuri vimeongeza uzuri wa jengo hilo likiashiria mahali pazuri pa kuishi.

Shamba tupu la ardhi linaonekana likiwa tayari kwa maendeleo. Majengo marefu yamesimama kwa mbali yakionyesha ukuaji wa mjini. Anga la bluu lenye mawingu meupe linatoa mwonekano mzuri.

Nyumba ya kisasa yenye ghorofa mbili inaonekana ikiwa na bustani ya nyasi. Dirisha kubwa na balkoni vimeongeza mvuto wa jengo. Barabara ya kuingilia imejengwa kwa matofali mekundu ikionyesha uzuri wa nyumba.

Jumbe la kifahari lenye ghorofa mbili limejengwa kwa mtindo wa kisasa. Lina madirisha makubwa yanayoonyesha mwangaza wa ndani. Nje, kuna barabara ya kuendesha magari. Kuna mimea na vichaka vilivyopandwa karibu na nyumba. Na anga ni la buluu na mawingu meupe.

Udi ndefu, inaonekana ikiwa na rafu nyingi zilizojengwa ukutani. Kila rafu, taa za LED zinazotoa mwangaza wa kutosha. Dirisha ndogo, lipo mbele, likionyesha muundo wa kisasa wa chumba.

Jengo mawili marefu yamezingirwa na uzio wa chuma. Jengo moja lina rangi ya kahawia na bluu. Anga linaonekana likiwa na mawingu.

Jengo la ghorofa lina mabango mengi ya biashara yaliyobandikwa kuta zake. Mabango hayo yanatangaza huduma mbalimbali kama vile wakala wa mbali, masomo ya kuoka na shule ya udereva.

Nyumba kubwa yenye paa la vigae limesimama kando ya bwawa la kuogelea. Maji ya blue ya bwawa yamejaa yakialika kuogelea. Miti na mimea ya kijani kibichi inazunguka eneo hilo.

Mandhari ya jiji yanaonekana kutoka juu yakionyesha majengo marefu na miti mingi. Anga la mawingu uku juu likitua, kuelekea upeo wa macho.

Jengo kubwa lenye matofali mekundu limesimama. Milango na madirisha mengi yameonekana. Uzio wa kijani unazuia magari kuingia. Huku magari yenyewe yakiwa yamepaki ndani.

Juu ya eneo la ardhi tupu. Nyumba kadhaa zimejengwa mfululizo. Paa zao zinaonekana wazi na ukuta wa chini umefunikwa na matofali. Anga lina wamingu meupe likionyesha mazingira tulivu.

Majengo marefu yenye ghorofa yamesimama chini ya anga la mawingu. Nyaya za umeme zinapita juu ya eneo hilo zikiongeza hisia ya maisha ya mjini.

Majengo ya kifahari na yaliyoanza kujengwa, yamejipanga barabarani. Barabara iliyopita katikati ya nyasi za kijani na uzio. Anga la buluu lina mawingu meupe, ikionyesha mazingira ya mjini au viungani.

Fremu kubwa nyeupe ya lango inaonekana ikionyesha muundo wa almasi. Lango linaonekana kufungwa na limeandikwa tangazo la for sale . Nyumba ya ghorofa inaonekana nyuma.

Jengo kubwa limefunikwa na mimea ya kijani kibichi. Lango la chuma jeusi linaonekana wazi mbele ya jengo hilo. Hali hii inaashiria makazi au ofisi iliyozingirwa na asili.

Nyumba kubwa yenye mtindo wa kifahari imezungukwa na bustani kubwa ya nyasi na miti mirefu. Miti ya mitindo inatoa kivuli, ikionyesha mazingira mazuri ya asili. Hii inaashiria makaazi ya kifahari na yaliyotunzwa vizuri.

Jengo refu la ghorofa limesimama likionyesha usanifu wa kisasa. Waya za umeme zimepangwa angani zikipitia anga. Miti mirefu inaonekana karibu na jengo.

Bango njekundu lenye maadashi Naivas, linaonekana likininginia. Taa za barabarani zenye mwangaza mkali zimewekwa karibu, upeo wa macho wa jengo unanjitokeza nyuma ukiashiria biashara au eneo la mjini.

Safu ndefu za friji, zimejaa bidhaa mbalimbali zilizogandishwa, zikiwa zimepangwa kwa utaratibu, vifurushi vya chakula vya rangi tofauti, vinaonekana, vikionyesha aina mbalimbali za bidhaa. Hii inaashiria sehemu ya vyakula vilivyogandiswa, katika duka kubwa, au minimarket .

Rafu zimejaa vikombe vyenye mistari miekundu, mieusi na mieupe, vikiwa vimepangwa kwa utaratibu. Vikombe vimeonekana vikiwa na bei, vikionyesha bidhaa zinazouzwa, hii inaweza kuashiria sehemu ya duka la bidhaa za nyumba.

Duka kubwa linaonyesha samaki na bidhaa za baharini zilizopangwa kwenye barafu. Aina mbalimbali za samaki zimepangwa kwa ajili ya wateja. Ishara za bei zimebandikwa karibu na kila bidhaa.

Orodha ya mashine za kufulia imepangwa kwenye duka kubwa, zinatofautiana kwa ukubwa na rangi, zikionyesha chaguo mbalimbali. Bidhaa za kufulia nguo pia zinaonekana karibu.

Barabara ndefu imejazwa na rafu za vileo. Chupa za aina mbalimbali zimepangwa kwa umakini. Mwanga mkali unamulika bidhaa zikionyesha wingi wa chaguo.

Duka kubwa la vifaa vya elektroniki lina mashine za kufulia zilizopangwa kwa safu. Mashine hizo zimetofautiana kwa ukubwa na rangi. Rafu zenye bidhaa zingine zinaonekana kwa nyuma. Nuru kutoka juu inaangaza eneo hilo.

Duka kubwa la rejareja lina rafu nyingi zilizopangwa kwa bidhaa. Njia pana zinaonyesha eneo la ununuzi. Bidhaa mbali mbali zinaonekana kwenye rafu. Mwanga mkali unamulika duka.

Rafu ndefu zimejaa mboga za majani zilizopakiwa. Zimepangwa katika vifurushi vya plastiki na vikombe. Bidhaa nyingine zimeonekana kando. Hii ni sehemu ya duka la mboga.

Duka kubwa la kisasa linaonyesha bidhaa nyingi, zilizopangwa vizuri kwenye rafu. Mabango makubwa ya manjano, yenye maandishi, sizzling offers , yanaonekana yakitangaza punguzo la bei.

Dispenseri za karanga zimepangwa kwa safu zikionyesha aina mbali mbali za karanga. Zimejazwa hadi juu zikiwa tayari kwa matumizi. Mkono wa watu unaonekana ukifikia bidhaa ukionyesha urahisi wa kupata.

Duka kubwa la vyakula limejaa mboga za majani na matunda. Bidhaa mpya zimepangwa vizuri kwenye sehemu ya mazao zikiwa tayari kwa wateja. Mabango kadhaa yametundikwa yakionyesha majina ya mboga la labda bei zao.

Duka kubwa linaonyesha sehemu ya matunda na mboga. Machungwa na tufaha nyingi zimepangwa vizuri kwenye sehemu maalum ya kuuza. Wateja wanaonekana wakitembea kwenye njia wakifanya manunuzi.

Rafu ndefu, zimejaa bidhaa mbalimbali ikiwemo mifuko na vikombe. Vifaa vya mapambo na sanaa vimeonekana pia. Mwanga mkali unamulika duka. Hili ni duka la zawadi au la sanaa.

Duka la vifaa vya electroniki lina televisheni zilipangwa kwenye rafu. Televisheni hizi zinaonyesha picha tofauti. Jiko na friji zimepangwa mbele ya televisheni sehemu hiyo inaonekana kuwa na bidhaa nyingi za kuuza.

Lebo kubwa yenye maandishi customer service , inaning'inia juu ya kaunta. Watu watatu wanaonekana wakishughulikiwa kwenye kaunta, mmoja wao akiwa mtoto mdogo. Hii inaashiria eneo la huduma kwa wateja labda katika duka kubwa au ofisi.

Rafu ndefu imejaa paketi za nepi za watoto, za aina mbali mbali. bidhaa zimepangwa kwa urefu zikiwa na picha za watoto wachanga .Inaonekana kama sehemu ya duka kubwa la kuuza bidhaa za watoto .

Duka kubwa limejaa bidhaa mbali mbali zilizo pangwa kwenye rafu. Kwenye upande mmoja kuna vinywaji vingi vya rangi ya machungwa katika chupa. Kwenye upande mwingine kuna bidhaa za usafi wa kike zilizo funganishwa rangi ya pinki.

Rafu ndefu zimejaa mikate iliyofungashwa na bidhaa nyingine. Hali hii inaonekana kama duka kubwa la kuuza chakula. Wengine wanaonekana wakitembea kwenye njia wakifanya ununuzi.